Madaktari wa meno wawili waliovaa nguo maalumu za rangi nyeupe na bluu, pamoja na barakoa wakimuhudumia mgonjwa aliyelala katika kitanda maalumu.

Daktari wa kinywa aliyevaa nguo maalumu nyeusi, glavu, barakoa na kofia maalumu akitoa matibabu kwenye kinywa cha mgonjwa aliyelala.

Daktari wa meno aliyevaa koti la rangi nyeupe, akimwelekeza mwanafunzi wa shule ya msingi, namna ya kupiga mswaki kwa kutumia mfano wa kinywa.

Watu wengi wakishiriki pamoja Katika shughuli ya upandaji wa miti, kwa lengo la kutunza mazingira pamoja na afya yake.

Daktari aliyevaa koti la rangi nyeupe akitumia kifaa maalumu kupimia afya ya mgonjwa, aliyeketi katika kiti ndani ya ofisi yake.

Daktari alievaa koti la rangi nyeupe pamoja na kifaa maalumu cha kupima afya ya binadamu. Akiwa ndani ya ofisi yake.

Watumishi tofauti wa afya, waliovaa vitambulisho pamoja na makoti meupe, wakipiga picha ya pamoja mbele ya bango kubwa la huduma za afya.

Madaktari wanne waliovaa nguo maalumu za rangi ya kijani, barakoa pamoja na buti nyeupe, wakiwa ndani ya chumba maalumu cha upasuaji wakifanya upasuaji kwa mgonjwa.

Watumishi wa afya wakiwa wamevaa makoti maalumu yenye rangi nyeupe, barakoa pamoja na kofia maalumu wakiwa katika maaabara wakifanya uchunguzi.

Madaktari wawili, wakiwa wamevaa nguo maalumu zenye rangi ya bluu, mmoja akiwa amevaa koti jeupe, wakipiga picha ya pamoja.

Daktari wa kinywa aliyevaa koti pamoja na glavu nyeupe, akitumia kifaa maalumu, kutibu meno ya mgonjwa aliyelala katika kitanda maalumu.

Daktari aliyevaa koti maalum la rangi nyeupe, akikagua dawa zilizopangwa katika rafu kubwa zenye rangi ya kahawia.

Mwanamama aliyebeba mkoba akichuma majani mapana ya mmea unaotumika kama miti shamba kutibu magonjwa ya aina tofauti.